Mizizi ya mimea inaonekana wazi ikining'inia ndani ya chombo cheupe ikionyesha mfumo wa kilimo wa hydroponics . Mimea michache yenye majani mabichi inaonekana ikikua kutoka kwenye matunda ya chombo. Katikati ya chombo, bomba jeupe linasimama wima, likionyesha njia ya usambazaji wa maji au virutubisho. Hii inaashiria mbinu ya kilimo wa kisasa ambapo mimea hukuzwa bila udongo.

Shamba ndogo la mimea linaonekana likitumia mfumo wa hydroponics, ambapo mimea inakua bila udongo. Linafanana na kikapu cha plastiki chenye rangi ya mjano na blue, kikiwa na mimea michanga ya saladi, inayokua kutoka juu. Bomba dogo linaonekana likiingiza maji kwenye mfumo huo na kifaa cha umeme kiko karibu na hapo. Inawezekana mfumo huu unatumika kwa kilimo cha nyumbani, au madhumuni ya majaribio ya kilimo.

Mimea michanga inakuwa katika mfumo wa hydroponic ndani ya chafu. Mimea imepandwa kwenye vizimba vyeupe iliyopangwa kwa mistari, huku kila mimea ukiwa na nafasi yake tofauti. Kuna baadhi ya mimea ya basil na pia mimea mmoja wa beetroot unayoanza kukua. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi, ukitoa virutubisho kwa mimea kupitia mabomba.

Unaonekana kuwa mfumo wa kilimo wa hydroponics ukionyesha mimea midogo ikikuwa kwenye mirija meupe, mimea hio imepangwa kwa safu ndefu uko mengi ikiwa na majani ya kijani kibichi na mengine ikiwa na rangi ya sambarau nyekundu, jini ya mfumo huo kuna tanki kubwa la maji enye jina plastic , ambalo linawezekana linatumika kuhifadhi maji na vurutubisho, mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo usioitaji udongo.

Inaonekana bustani ndogo iliyopangwa kwa kutumia makopo au vyombo vyeusi vilivyotumika kama vitanda vya kupandia. Baadhi ya vyombo, vimejazwa maji, huku vingine vikiwa na mimea midigo iliyopandwa. Udongo umefunikwa na vipande vya miti magando. Labda kama njia ya kuhifadhi unyevu au kuzuia magubu. Hose ya kijani imepitishwa chini ikionyesha kuwa ni mfumo wa umwagiliaji au bustani ya kujitegemea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaonekana ukikuwa mimea ya kijani kibichi. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha mbinu ya kilimo isiyotumia udongo. Kifaa cha umwagiliaji cha grow happy kipo juu kikitoa virutubisho kwa mimea. Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo cha mboga na majani ndani ya nyumba au kwenye nafasi ndogo.

Huu unaonekana kuwa mfumo wa kilimo wa hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye masunduku meupe ya styrofoam . Masanduku haya yamewekwa juu ya makreti mekundu yakionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa. Mimea mbalimbali ikiwemo saladi na mboga nyingine inakuwa vizuri kutoka kwenye mashimo ya styrofoam . Bomba ndogo linaonekana likiunganisha baadhi ya masanduku hayo likionyesha mfumo wa usambazaji wa maji au virutubisho.

Mashamba madogo ya mboga yanaonekana yaliyopandwa kwenye mapipa ya buluu yaliyokatwa. Mimea inaonekana kuwa saladi au aina nyingine za mboga za majani. Imekuwa vizuri na ina rangi ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kuelekeza maji kwenye mimea, labda mfumo wa hyrophonics au aquaponics . Mazingira yanayoizunguka yana udongo wazi na mimea mingine.

Mkulima anaonekana amesimama ndani ya chafu akitazama nyanya zake zinazokua. Mimea ya nyanya imepangwa vizuri na inaonekana yenye afya ukiwa na matunda mabichi yaliyoanza kuonekana. Miundo ya mianzi imetumika kusaidia mimea kusimama wima, ikionyesha matumizi ya mbinu za kilimo bora. Mazingira ya chafu yanaashiria kilimo cha kisasa.

Katika chafu hii wanaume wawili wanaonekana wakichunguza mimea yenye afya iliyopandwa kwa safu. Mimea inaonekana kuwa pilipili au mboga nyingine inayofanana na inasaidiwa na kamba zilizofungwa kutoka juu. Sakafu ya chafu inaonekana kuwa na udongo na kuna vifaa vya umwagiliaji vinavyoonekana ardhini. Wanaume hao wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana wakifanya kazi ya matengenezo au ukaguzi wa mimea.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamejipanga vizuri katika mabanda ya kisasa ya kufugia. Kila ng'ombe amewekwa katika sehemu yake maalum iliyotenganishwa na chuma, kuonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu au maji, ikionyesha usafi na usamizi mzuri wa maziwa au maji. Kwa jumla, mandhari inaashiria shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa.

Ndani ya jengo kubwa linalofanana na kiwanda, wafanyikazi wengi wanaonekana wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya kijani na buluu. Wengi wao wamefunika vichwa vyao kwa kofia za rangi ya chungwa na buluu. Wafanyakazi hao wamesimama kwenye meza ndefu wakipanga na kufunga miganda ya kinachoonekana kuwa maua. Baadhi ya miganda tayari imefungwa kwa karatasi ya kahawia na kuwekwa tayari kwa usafirishaji. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za ufungaji wa maua.

Green house linaonekana likiwa limejaa mimea midogo iliyopandwa kwenye safu. Wanaume wawili wamesimama ndani ya green house. MMoja akionekana akieleza kitu kwenye mimea. Mimea imeoteshwa kwenye mifuko maalum ikionyesha kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea inastawi vizuri. Jua linaonekana likipenya kupitia paa la Green house .

Shamba kubwa linaonyesha mavuno ya nafaka, mashine kubwa ya kuvunia inayofanana na class lexion 670 inapakia nafaka kwenye trela. Trela hio ina rangi ya waridi na imejaa nafaka , ardhi imekauka na ina alama za matairi ya mashine, ikionyesha shughuli nyingi za kilimo.

Ng'ombe wengi wa rangi ya kahawia na nyeupe wanaonekana wakiwa wameinamisha vichwa vyao, wakila chakula kutoka kwenye chombo kikubwa. Vyuma vimewatenganisha ng'ombe hao, kuashiria mfumo uliopangwa wa kulisha.

Mbegu za mahindi zimetandazwa kwenye meza ndefu ya kukaushia chini ya jua kali, zikionyesha mchakato wa kukausha. Sehemu kubwa ya eneo hilo lina udongo mwekundu unaoashiria mazingira ya kilimo. Kwa mbali, kuna miti na labda majengo madogo yakionyesha kuwa hili ni shamba la mahindi au kituo cha usindikaji. Jua linaangazia eneo lote, likisaidia katika kukausha.

Sakafu ya banda hili imefunikwa na vifaranga wengi sana, vikiwa vimetawanyika kila mahali, mifumo ya kulisha, na kunywea maji, inaonekana imepangwa kwa mstari mrefu, ikihakikisha kila kifaranga kimepata mahitaji yake. Taa za bandani zinatoa mwanga wa kutosha, zikiangazia eneo lote lenye vifaranga, mazingira yanashiria, oparesheni kubwa ya ufugaji wa kuku.

Bonde la chafu linaonekana likiwa limejengwa kwa fremu za mbao na kufunikwa kwa plastiki ya rangi ya njano. Ndani yake, mimea michanga inaonekana ikikuwa, ikionyesha matumizi ya kilimo ya kisasa au kilimo cha mboga. Udongo mwekundu unapatikana mbele ya chafu na baadhi ya mawe makubwa yametawanyika chini. Anga ya mawingu inaonekana juu ikionyesha hali ya hewa ya nje.

Tunaona mashamba yenye mimea ya kijani. Kati ya safu ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioekwa ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na unafaa kwa kilimo, huku mimea ikionyesha afya njema. Kuna watu wachache wakiendelea na shughuli zao za kilimo kwa mbali wakisimamia mashamba. Hii inaweza kuwa shamba la pilipili au nyanya likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ili kuhifadhi maji.

Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi katika shamba kubwa. Vinyunyizi kadhaa zimepanga safu vikirusha maji katika mistari mirefu juu ya mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea inakuwa vizuri katika mistari iliyopangwa. Hali ya hewa inayoonekana kwa wazi ikiruhusu umwagiliaji huu muhimu kwa mazao.

Mistari ya maji inaonekana ikimwangilia ardhi iliyoandaliwa kwa kilimo. Matone ya maji yanaruka hewani yakionyesha mfumo wa kisasa wa umwangiliaji unaotumika. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevunyevu, ukiwa tayari kwa kupanda au tayari umepandwa. Mandhari inaonekana kuwa shamba kubwa likionyesha jitihada za kilimo za kisasa.

Mashamba haya yanaonyesha safu ndefu za mimea michanga. Labda mahindi iliyopandwa kwenye udongo wenye mafuta. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana ukiendasha kando ya kila safu ukipitisha maji moja kwa moja hadi kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo ukiwa mweusi na wenye unyevu nyevu.

Mashamba yamepandwa kwa mimea midogo iliyopangwa katika safu ndefu. Kila safu ina bomba jeusi la umwagiliaji wa matone , ambalo linaonekana likipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana ukiwa tifu tifu na umelimwa vizuri, ukitayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mimea bado ni michanga, ikionyesha mwanzo wa mzunguko wa kilimo. Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaoonekana kuwa mzuri kwa kuhifadhi maji na kukuza ukuaji wa mimea.

Shamba lenye mimea michanga ya maharagwe au mimea mingine ya jamii ya kunde, inaonekana ikistawi vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, yenye mabomba meusi yaliyolala chini ya ardhi, yakipita katikati ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Kwa nyuma mimea mingine na miti inaonekana, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye shamba lililolimwa mabomba ya kijivu yanapita katikati ya vimelea huku mabomba madogo meusi yenye vipulizia yakionekana ardhi inaonekana tayari kwa kupamndwa au imepandwa mimea michanga. Kwa mbali mandhari ya miti na labda nyumba inaonekana ikionyesha eoea la mashambani.

Shamba kubwa linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo, huku kila mstari ukiwa na bomba dogo la umwagiliaji. Mimea inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, ikionyesha kuwa shamba hili linaendelea vizuri. Kwa jumla inaonekana kama mbinu ya kilimo ya kisasa na yenye ufanisi inatumika.

Kitalu kidogo cha mmea mchanga, kinachipuka kutoka kwenye udongo wenye rotuba. Bomba jeusi la unyunyiziaji wa matone linaonekana kando ya mmea, likiwa na tone la maji linalodondoka kutoka kwake. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri ukiwa na chembechembe zinazoashiria unyevu na virutubisho. Kwa nyuma, mimea mingine michanga inaonekana ikikua shambani, ikionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa.

Shamba kubwa la mimea linajionyesha, likiwa na mistari iliyopangika vizuri ya mazao. Kati ya mistari ya mimea, kuna maji mengi yanayotuhama, ikionyesha kuwa shamba hilo linaweza kuwa limepata mvua nyingi au lina mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea ni michanga yenye afya. Kwa umbali, kuna sehemu nyingine ya shamba yenye mimea mirefu zaidi, ikionyesha ukuaji tofauti wa mazao.

Mtu mmoja ameinama shambani akitengeneza au kuunganisha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umelimwa kwa mistari huku mimea michache ikiwa imeanza kuchipuka. Mtu huyo amevalia kofia na nguo za kazi akionyesha bidii katika shughuli za kilimo. Mifumo ya mrija ya umwagiliaji inaonekana ikiwa imetangazwa kwenye ardhi ikielekea kwenye mimea iliyopandwa.

Shamba linaonyesha mimea midogo ya nyanya iliyopandwa kwa safu. Ikiwa kimeunganishwa na vikingi cha miti na mfumo wa umwangiliaji wa matone uliowekwa chini ya kila safu ukitoa maji kwa mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti mirefu kwa umbali. Mazingira yanaonyesha shamba linalotuzwa vizuri likitumia mbinu ya kisasa ya umwagiliaji.

Shamba hili linaonyesha mfumo wa umwangiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kwenye mifereji mirefu iliyotegenezwa ardhini. Mistari ta udongo imeinuliwa ili kutenganisha mifereji ya maji. Mbinu hii inatumika kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mimea inayopandwa.

Shamba kubwa linaonyesha mimea midogo yenye majani mabichi yaliyo pandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando kwa kila safu ya mimea. Mabomba maeusi yenye matone madogo yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea mbinu hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu unyevu wa kutosha.

Shamba lililolimwa linaonekana likinyunyizwa maji, Mifumo ya umwagiliaji ikiwemo mabomba na vinyunyizio inatumika. Mimea michanga imepandwa kwenye mistari iliyopangwa.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone unaoonekana wazi. Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye bomba jeusi likiashiria kuwa maji yanatolewa taratibu kwa mimea. Karibu na bomba hilo kuna majani ya kijani kibichi yakionyesha mimea inayonyeshwa. Mandhari ya nyuma ni ukungu wa kijani kibichi ikisisitiza mazingira ya kilimo au bustani.

Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikiwa imewekwa kwenye udongo, ikiwa na mabomba meusi na valve za bluu. Mimea ya kijani kibichi inaonekana ikikua katika safu zilizopangika vizuri, ikionyesha bustani au shamba lililopandwa. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye unyevu unaofaa kwa kilimo. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ilikuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikiendesha kando ya safu za mimea michanga. Bomba nyeusi laini na nyembamba imelala chini ardhini ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi huku mimea michache yenye majani mabichi ikiota kutoka ardhini. Mistari mingi ya mimea inaweza kuonekana kwa umbali ikionyesha shamba kubwa lililolimwa.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo, linaonekana likinyoosha mbele. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na kuna mirija mieusi ya umwagiliaji wa matone, iliyopitishwa kando ya mistari. Hii inaashiria mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Hali hii inaweza kuwa bustani ya mboga au shamba la mazao, likionyesha jitihada za kilimo za kisasa.

Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba ya umwagiliagi wa matone yakifidia mimea iliyopandwa ardhini. Mabomba hayo yamewekwa chini, yakionyesha jinsi maji yanavyosambazwa kwa ufanisi na kwa uangalifu. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na mimea huku maji yakionekana yakifunzwa polepole. Nyuma kuna mimea mingine iliyoota ikiashiria shamba au bustani iliyopandwa.

Shamba ndogo lenye mimea mbalimbali linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mimea midogo imepandwa kwa utaratibu ikiwemo kabichi na mboga nyingine. Mabomba meusi na blue ya kumwagilia maji yanaonekana yakipita kando ya kila mistari wa mmea. Njia ya udongo inaonekana kando ya shamba, ikionyesha umwagiliaji unafanyika kwa ufanisi.